Naona ndizi za kijani zimeshikana katika kishada chake kwenye mti wa migomba, zinaonekana zikiwa nyingi na zilizokuwa vizuri, zikiwa na rangi ya kijani kibichi inayongaa chini kwenye mwanga wa jua, kishada kimejaa matunda iliyopangika kwa mpangilio mzuri, ishara kwamba huo ni mwenye afya wamepatalisha hii ya kutosha.

Naona ng'ombe wawili wa rangi nyeusi na nyeupe wamelala chini juu ya ardhi ngumu wakitulia kimya. Kila moja ana chapa ya utambulisho ya rangi ya manjano. Ingawa ardhi wanapolala inaonekana kuwa ngumu na kavu, kuna vipande vidogo vya majani ya kijani vinavyochipuka hapa na pale. Ng'ombe hawa wanaonekana wakiwa katika hali ya mapumziko.

Naona mimea midogo ya mahindi imepandwa shambani ndani ya udongo. Mahindi haya yanaonekana kuwa bado machanga lakini yana dalili za kuathirika na magonjwa. Majani yake yana madoa ya manjano na meupe. Mimea mingine inaonekana dhaifu na iliyonyauka.

Naona mwanamke mweusi amevaa blauzi nyeupe safi. Akisimama mbele ya kibanda chake kilichojaa ndizi zilizoiva vizuri zenye rangi ya manjano. Anaonekana mwenye bidii na mwenye tabasamu la kukaribisha wateja. Mikononi mwake ameshika sehemu ya ndizi huenda akiziandaa kuuza kwa wateja au kuonyesha wapita njia sokoni.

Naona ng'ombe wawili wa rangi ya kahawia na nyeupe wamelala juu ya nyasi na majani mabichi na mazuri. Kuna ng'ombe mmoja pembeni ametulia akipumzika. Mmoja kati yao ana matiti yaliyojaa maziwa. Ng'ombe hawa wana kifaa kilichofungwa shingoni, huenda ni kengele au utepe wa utambulisho.